Tangazo la kibiashara kutoka Benki ya Equity, ambayo iko kwenye karatasi yenye rangi ya damu ya mzee yenye maandishi meupe, ikimuelezea mteja kwamba anaweza kuwa na uhuru wa kupata huduma za kibenki kupitia simu, wakati wowote na mahala popote.

Moja ya tangazo kutoka benki ya KCB ambapo kuna maandishi meupe na picha ya kijana aliyevaa fulana nyeupe huku ameshika begi la mgongoni akiwa anaingiza kadi kwenye mashine maalum ya kutolea pesa na mkono mwingine ameshikilia kitu.

Tangazo la biashara kutoka benki ya Absa ambapo kuna mwanamke aliyevaa fulani nyeupe akiwa amesimama ndani ya duka lake na ameshikilia pesa mkononi na pia kuna maandishi yanayosema usiende mbali benki hapo mtaani ikimwelezea mteja kwamba anaweza kutoa, kuweka pesa ama kulipa bili kwa kupitia wakala na bila kuwa na haja ya kwenda kwenye majengo ya benki.

Magari matatu yameegeshwa mbele ya jengo la benki, ambalo kwa juu lina bango kubwa lenye rangi ya kijani na nyeupe pamoja na maandishi yaliyotaja jina la taasisi hiyo ambayo ni ''benki ya Africa''; na milango yake ni ya vioo.

Ndani ya jengo kubwa lenye ukuta mweupe, kuna magari ya kisasa yenye rangi nyeusi ambayo yameegeshwa ndani na yanauzwa, na kwenye ukuta kuna bango kubwa lenye rangi ya bluu, likiwa limeandikwa Hyundai ambalo ni jina la watengenezaji wa magari hayo.

Gari jipya kabisa lenye rangi nyeupe na nyeusi kutoka kampuni ya "Toyota", ambalo bado halina namba za usajili, likiwa limeegeshwa mbele ya makontena makubwa yaliyofunguliwa; na gari hili linauzwa.

Magari mapya yameegeshwa ndani ya jengo kubwa jeupe ambalo ni maalumu kwa ajili ya kuuzia vyombo hivyo vya usafiri. Vyombo hivyo ni kama; magari madogo yenye rangi ya damu ya mzee na nyuma yake kuna lori za saizi ya kati nyeupe ambazo zina makontena ya kubebea mizigo.

Moja ya magari yanayouzwa ambayo yameegeshwa ndani ya jengo kubwa jeupe, likiwa limefunguliwa mlango upande wa dereva na vitu vya ndani vikiwa na rangi nyeusi. Kwenye usukani kuna nembo ya Toyota na pia kuna skrini ndogo iliyo kwa pembeni na juu.

Mwanaume mmoja aliyevaa koti kubwa lenye rangi nyeupe amesimama pembeni ya mashine maalum ya kuuzia maziwa, ambayo ina maandishi ya kijani na michoro ya ng'ombe na picha ya mtoto wa kike, huko akiwa amegofya kwenye eneo la kuandikia kiasi unachokihitaji.

Wanawake wachache waliojifunika kanga pamoja na mitandiao, wamesimama ndani ya jengo la duka la muuza maziwa, ambayo lina ukuta mweupe, lenye maandishi makubwa ya bluu, pamoja na picha ya ngombe iliyochorwa, na jaba kubwa.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi, ambayo ni kubwa na ina sehemu mbilimbili za kubofya na kuchukua kinywaji hicho, na kwa pembeni kuna makontena makubwa ya chuma kwa ajili ya kuhifadhia maziwa hayo.

Mwanamke mwenye vazi la rangi ya chungwa, amesimama mbele mashine maalumu huku akiwa anakinga maziwa kwa tumia kidumu, na mkono wake mwingine umegusa sehemu ya kuandikia kiasi unachokihitaji. Mashine hiyo ina rangi nyeupe pamoja na maandishi ya bluu na kijani.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi, ambayo ni ya rangi ya bluu pamoja na maandishi meupe na picha ya ng'ombe, na imesimamishwa kwenye kona ya chumba. Na ina sehemu kuu mbili; moja ya kuandikia kiasi unachokihitaji na nyingine ya kukingia kinywaji hicho.

Mashine maalum ya kuuzia maziwa aliyo freshi ambayo ina maandishi yenye rangi ya bluu iliyokoza na mekundu pamoja na picha ya mtoto wa kike ikiwa imehifadhiwa ndani ya chumba chenye mlango wa kijivu, na ndani humo kuna vifaa vingine vya umeme.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi ambayo ina rangi ya buluu, pamoja na picha za ng'ombe na maandishi yenye rangi nyeupe, ikiwa imesimamishwa pembezoni mwa ukuta wenye rangi ya njano, na pembeni yake kuna viroba vyenye bidhaa nyingine tofauti.

Duka la muuza maziwa ambalo lina ukuta mweupe wenye maandishi makubwa ya rangi nyeusi, nyekundu na bluu na kwa chini kuna michoro yenye rangi ya kijani. Pia kuna mwanaume mmoja amesimama mbele ya dirisha wa duka hili.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi, ambayo ina mzunguko wa rangi nyeupe na katikati kuna rangi ya bluu, picha ya ng'ombe pamoja na glasi yenye kinywaji hicho. Na pia kuna maandishi ya rangi nyeupe na bluu, na sehemu mbili; moja ya kuchukulia maziwa na nyingine ya kuandikia kiasi unachokihitaji.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi, ambayo ina rangi na maandishi ya rangi ya kijani na nyeupe pamoja na picha ya mkono wa mtu anayemimina kinywaji hicho kwenye glasi kutoka kwenye dumu. Na mashine hiyo ipo ndani ya chumba chenye ukuta mweupe na mlango wa rangi ya kijivu, na kwa pembeni kuna meza iliyo na vikopo pamoja na ndoo ndogo.

Kwenye mwisho wa jengo jeupe kuna duka la maziwa ambalo liko wazi likiwa na maandishi mengi ukutani na kwenye geti pamoja na picha mbili za ng'ombe waliochorwa na kwa juu kuna bango kubwa lenye maandishi na picha za bidhaa zinazopatikana humo ndani.

Kibanda kidogo ambacho kina geti lenye rangi ya bluu lililo na maandishi makubwa meusi na mchoro wa ng'ombe. Na ndani yake kuna mwanaume mmoja amesisimama huku amevaa koti jeupe na nyuma yake kuna mashine kubwa maalum ya kuuzia maziwa yaliyo freshi.

Duka la muuza maziwa ambalo liko wazi, na kwenye mageti yake kumebandikwa karatasi kubwa yenye rangi ya kijani na buluu, pamoja na picha kubwa ya ng'ombe huku kwa ndani kukiwa na mashine kubwa, maalumu kwaajili ya kuuzia kinywaji hicho.

Duka la muuza maziwa lenye ukuta na mlango wa kioo ambayo ina picha ya ng'ombe, mtoto wa kike, mwanamke na kinywaji hicho na ndani ya duka hilo kuna bidhaa nyingine tofauti kama mikate, trei za mayai na makopo yenye mifuniko ya njano.

Mashine maalumu yakuuzia maziwa yaliyo freshi imesimamishwa mbele ya geti kubwa lenye rangi ya kijivu na kifaa hicho kina rangi nyeupe na waridi, pamoja na maandishi mbalimbali yenye rangi nyeupe. pia, kuna picha kubwa ya ng’ombe.

Mashine maaalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi ambayo ina rangi ya blue na picha ya ng'ombe, ikiwa ndani ya duka ambalo lina zuria lenye rangi nyeusi na nyeupe na juu ya mashine hiyo kuna jagi kubwa la rangi ya kijani.

Mashine maalumu yakuuzia maziwa yaliyo freshi ambayo yana inamchanganyiko wa rangi ya nyeupe na bluu, pamoja na maandishi yenye rangi ya bluu iliyokoza na picha kubwa ya ng'ombe na glasi ya kinywaji hicho na pia ina sehemu kuu mbili ya kuandika kiasi unachokihitaji na yakukingia kinywaji hicho.

Kwenye duka lililo wazi ambalo lina rangi nyeupe na bluu, na kwa pembeni kuna bango kubwa la matangazo lenye maandishi, pamoja na picha ya majani, glasi, na madumu yaliyojaa maziwa. Na kwa ndani kuna mashine maalumu ya kuuzia kinywaji hicho.

Mwanaume mmoja aliyevaa fulana nyeupe yenye mistari nyeusi amesimama kwenye mlango wa duka lililo wazi ambalo kwa nje kuna picha mbalimbali, na maandishi ni rangi ya kijani na bluu, na duka hilo anajihusisha na uuzaji wa maziwa tofauti kama freshi, mala na ya mtindi.

Mashine mbili maalumu zimesimamishwa mbembezoni ya ukuta mweupe, moja yao ya upande wa kulia yenye rangi ya bluu na nyeupe pamoja na picha ya ng'ombe, ni mahususi kwa ajili ya kuuzia maziwa yaliyo fresh ambayo yameisha chemshwa.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa freshi yaliyo chemshwa ambayo yako tayari kwa kunywewa, ikiwa na rangi ya buluu na maandishi meupe na meusi, na pia kuna mlango ambao una mpini mweusi na sehemu ya kuchukulia maziwa, na kuandika kiasi unacho kihitaji.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyofreshi ambayo ina rangi ya bluu kwa nje pamoja na maandishi meupe na mekundu, na imesimamishwa ndani ya chumba, na kwa nyuma kuna mwanaume aliyevaa koti la rangi nyeusi ameegemea ukuta.

Kundi dogo la watu limesimama mbele ya duka la muuza maziwa ambalo lina mageti ya kijani yaliyowazi, na juu yake kuna bango kubwa jeupe lenye maandishi meusi pamoja na picha ya ng'ombe. Na ukuta wa jengo hilo una rangi ya njano, nyeupe na mistari myeusi na kijani.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi ambayo ina maandishi mengi yenye rangi ya bluu, nyeusi na nyeupe pamoja na picha ya ng'ombe na mtoto mdogo. Kifaa hicho kimewekwa ndani ya chumba chenye ukuta mweupe, vigae sakafuni na mlango wa bati wenye rangi ya bluu.

Duka la muuza maziwa ambalo lina ukuta mweupe, wenye maandishi makubwa mekundu, na rangi ya bluu. Na geti lake kumebandikwa makaratasi ya matangazo, yenye picha ya jagi lililojaa maziwa, pamoja na ng'ombe. Na kwa ndani, kuna mwanaume anayeingia aliyevaa fulana ya bluu.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi, ambayo ina rangi ya bluu pamoja na picha ya ng'ombe, na ina sehemu maalumu ya kuandikia kiasi unachokihitaji pamoja na kuchukulia maziwa, na kifaa hichi kimesimamishwa pembeni ya rafu kubwa nyeupe, iliyojaa bidhaa tofauti ndani ya duka.

Mwanaume mmoja, amesimama pembeni ya mashine kubwa maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi, ambayo ina milango miwili. Na pia inachanganyiko wa rangi ya kijani, blue na nyeupe, na picha kubwa ya ng'ombe.

Ndani ya duka kuna mashine maalumu yenye rangi ya bluu, kwa ajili ya kuuzia maziwa yaliyo freshi, ina milango miwili pamoja na maandishi na picha ya ng'ombe. Na pembeni yake upande wa kulia, kuna jokofu lenye rangi ya bluu pia, ambalo ndani yake kumejaa madumu yaliyobeba maziwa.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa freshi ambayo ina rangi ya bluu, ina milango miwili yenye funguo zake pamoja na matairi kwa chini na pia kuna picha ya mtoto wa kike aliyeshikilia glasi ya kinywaji hicho pamoja na maandishi mengi yenye rangi nyeupe.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa freshi ambayo ina rangi ya bluu na nyeupe, pamoja na maandishi meupe na picha kubwa ya ng'ombe, na kuna sehemu upande wa kushoto kwa ajili ya kuandika kiasi unachohitaji, na nyingine ya kuchukulia kinywaji hicho.

Mwanaume mmoja mwenye fulana nyekundu na kofia nyeusi, amesimama mbele ya mashine maalumu inayouuza maziwa yaliyo freshi. Ambayo ina rangi ya bluu na maandishi meupe pamoja na picha ya ng'ombe, na kifaa hicho kina milango miwili.

Duka la muuza maziwa ambalo lina geti lenye rangi ya njano na nyeupe pamoja na maandishi makubwa meusi na kijani, ambapo kwa pembeni kuna kundi la watu wakisubiria huduma hiyo kutoka kwenye mashine maalumu ya kuuzia maziwa freshi na wengine wakiwa wameshikilia vifungashio vyenye kinywaji hicho.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi imesimamishwa kwenye eneo la uwazi na kifaa hicho kina rangi ya bluu na nyeupe pamoja na picha ya ng'ombe na maandishi yenye rangi ya kaki na kuna sehemu kuu mbili, moja kwa ajili ya kubofya ili kuandika kiasi unachokihitaji na nyingine kwa ajili ya kuchukulia kinywaji hicho.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya duka lililo wazi, ambalo kutawake una rangi nyeupe na bluu na pembeni yao kuna jokofu kubwa jeupe lililobeba bidhaa tofauti za maziwa ya mtindi na ambayo yako freshi.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi, ambayo ina matairi manne kwa chini. Pia ina picha kubwa ya ng'ombe, pamoja na maandishi yenye rangi ya bluu iliyokoza na nyeupe. Na kuna sehemu kuu mbili, moja kwa ajili ya kubofya kuandika kiasi unachohitaji, na nyingine ya kukingia kinywaji hicho.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa ambayo ina rangi nyeupe na bluu, pamoja na maandishi makubwa pamoja na ng’ombe, ambayo imesimamishwa kwenye ukuta wenye rangi nyeupe na bluu na pembeni yake kuna mashine nyingine kwaajili ya kuuzia maji.

Mwanaume aliyevaa shati nyeupe ya mikono mirefu, huku ameshikilia karatasi mkononi, kasimama mbele ya mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi, ambayo ina rangi ya kijani na bluu, pamoja na picha ya ng'ombe na kifaa hicho kina milango miwili.

Mwanamke mmoja aliyevaa koti jeupe na kofia ya kichwani, akiwa amesimama mbele ya mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi, ambayo kwa juu ina maandishi mekundu, na chini ina rangi ya bluu, pamoja na picha ya mnyama.

Kundi dogo la watu wamesimama nje ya duka lenye ukuta mweupe, ambalo limebandikwa makaratasi ya kijani yenye matangazo mbalimbali, watu hawa wanasubiriwa kuhudumiwa kutoka kwenye mashine maalumu inayouza maziwa yaliyo freshi, ambayo iko ndani ya duka hilo.

Mashine maalum ya kuuzia maziwa ambayo ina rangi ya bluu pamoja na maandishi meupe kwa juu na meusi na mekundu sehemu ya katikati. Pia kuna sehemu ya kuandikia kiasi unachokihitaji na sehemu ya kuchukulia kinywaji hicho ambapo kuna jagi dogo.

Mwanamke mmoja aliyevaa sweta lenye rangi ya kijivu, akiwa anachuja maziwa kutoka kwenye kisado, na kuyamimina kwenye jagi ambalo lipo kwa chini kwa ajili ya mteja wake. Na yuko ndani ya duka ambalo lina bidhaa nyingine tofauti ndogo ndogo.

Duka la muuza maziwa ambalo liko wazi, na limebandikwa makaratasi makubwa yenye rangi ya bluu, maandishi meupe, na picha za vyombo na mwanamke na ndani yake kuna mashine maalumu ya kuuzia kinywaji hicho.

Ndani ya duka kubwa, kuna sehemu yenye rafu iliyojaa bidhaa za maziwa za aina mbalimbali na kutoka makampuni tofauti. Vitu hivyo ni kama: maziwa ya mtindi yenye ladha tofauti, na mengine freshi ambayo yapo kwenye vifungashio vya plastiki.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi, ambayo ina rangi ya bluu, yenye maandishi mekundu na meusi pamoja na picha kubwa ya ng'ombe. Na pia ina mlango mmoja wenye mpini mweusi, na imewekwa pembezoni mwa meza kubwa ya mbao.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi ambayo yana rangi ya buluu na ina picha ya ng'ombe, imesimamishwa pembezoni mwa rafu kubwa yenye bidhaa tofauti kama miamvuli na malapa na vyote hivii viko ndani ya duka kubwa.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa ambayo ina rangi ya bluu pamoja na maandishi ya kijani na meupe, na picha ya ng'ombe na mtoto mdogo akinywa kinywaji hicho. Pia kuna sehemu ya kubofya ya kuandikia kiasi unachokihitaji na sehemu nyingine kwa ajili ya kuchukulia kinywaji hicho.

Ndani ya duka la muuza thamani, la bidhaa mbalimbali zilizopangwa, kama vile; seti ya makochi yenye rangi nyeupe, kitanda chekundu, meza nyeupe, pamoja na rafu iliyojaa mito ya aina mbalimbali yenye rangi mchanganyiko.

Mbele ya jengo la biashara la wauza samani kuna bidhaa tofauti zilizo pangwa kwa nje, kama vile seti za makochi zenye rangi tofauti, makabati yenye rafu, pamoja na vitu vingine kama magodoro na viti vya plastiki.

Ndani ya duka la wauza samani kuna bidhaa mbalimbali, zilizopangwa kimakundi na vitu hivyo ni seti za makochi, nyingine zikiwa za masofa nyingine zikiwa zimetengenezwa na vitambaa vya ngozi na pia kuna meza fupi zilizowekwa juu ya zulia.

Eneo la wazi wanapofanya biashara ya kuuza samani ambapo kuna jengo la mabati lenye bango kubwa jeusi na maandishi nyekundu, na kwa chini wamepanga masofa ya kisasa ya aina mbali mbali yenye rangi tofautia za kuvutia.

Kwenye eneo la mfanyabiashara wa samani, lililo pembezoni mwa barabara ya lami, kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa, kama vile meza za kulia chakula, zenye rangi tofauti, pamoja na makochi ya kukalia ,yenye mito yenye rangi ya kijivu.

Jengo kubwa lenye vioo ambapo kwa juu kuna bango jeusi lenye maandishi meupe na mekundu. Na ndani yake kuna bidhaa za samani zinazouzwa kama: seti za makochi zenye rangi tofauti, viti na vitanda vyenye mito yake.

Viti vya aina mbalimbali vyenye rangi nyeusi ambavyo ni vya kuzunguka pamoja na meza ndefu vikiwa vimepangwa ndani ya duka la wauza samani ambapo kuna vioo vikubwa na bidhaa hizi hutumiwa hasa na watu wa maofisini .

Wanaume wawili wakiwa kwenye shughuli ya kuranda mbao, ambazo hutumika kwenye utengenezaji wa bidhaa mbalimbali za samani, kama vile; vitanda, viti, meza, makabati na madawati, na wapo kwenye eneo lao la biashara.

Eneo la uwazi lililo karibu na miti mirefu ambapo wamepanga bidhaa za samani zinazo uzwa, na vitu hivyo ni kama kitanda kikubwa cha dabodeka pamoja na vingine vyenye muundo tofauti, vikiwa na chaga zake tayari.

Mwanaume mmoja ambae ni fundi seremala, akiwa kwenye eneo lake la biashara, anatengeneza mbao kwa kutumia nyundo ambayo itatumika kwenye utengenezaji wa bidhaa mbalimbali za samani, na pembeni yake kuna msumeno na bakuri dogo la chuma.

Ndani ya jengo kubwa kuna duka la samani, ambapo kwa juu kuna maandishi makubwa yenye rangi nyeupe na bluu, na chini kuna mabango ya makaratasi yenye maandishi mekundu, ambayo yanaelezea kwamba, kuna mauzo ya mpaka punguzo la asilimia hamsini, na ndani kuna bidhaa mbalimbali kama: seti za makochi zenye mito yake na makabati.

Ndani ya duka la muuza thamani, kuna kitanda kinachouzwa ambacho kina godoro jeupe lililo ndani ya mfuko wa nailoni, na pia kuna seti za mashuka ya aina tofauti yaliyowekwa kwa juu, na kwa pembeni kuna stuli ndogo pamoja na kabati dogo lenye droo.

Eneo la mfanyabiashara wa thamani ambapo kuna bidhaa mbalimbali zimepangwa kama vile: viti vya mbao, kabati kubwa la sebuleni, pamoja na makochi aina tofauti yenye rangi mchanganyiko ambayo yamepangwa karibu na nguzo kubwa zenye rangi ya bluu.

Ndani ya duka kubwa lenye nguzo nyingi zenye rangi nyeupe, kuna bidhaa mbalimbali za samani zinazouzwa, kama vile; seti ya masofa yenye rangi ya kaki pamoja na meza yake na stuli, kitanda chenye godoro lake jeupe, pamoja na meza ya kulia chakula yenye viti vyake.

Ndani ya jengo kubwa, kuna duka la wauza samani ambalo kwa juu kuna bango jeusi lenye maandishi makubwa yenye rangi nyeupe, na pia lina ukuta wa kioo, na ndani yake kuna bidhaa mbalimbali za samani, kama; makochi, viti na meza.

Ndani ya jengo wanalouza bidhaa mbalimbali za samani, kuna mwanaume mmoja aliyevaa fulana nyeupe na kofia, ameketi kwenye makochi yenye rangi ya kijivu ambayo yana mito yenye mchanganyiko wa rangi, na kwa pembeni yake, kuna seti za makochi zenye rangi tofauti.

Mbele ya jengo lenye ukuta wa rangi ya bluu na milango ya vioo, kuna mwanaume mmoja aliyevaa fulana nyeupe ameketi kwenye kochi refu ambalo linauzwa, na lina rangi ya dhahabu na kaki pamoja na mito yenye mchanganyiko wa rangi tofauti.

Kwenye eneo la biashara la wauza samani, kuna bidhaa mbalimbali ambazo zimepangwa, kama vile: meza ya kulia chakula ambayo ina viti nane, seti za makochi zenye rangi tofauti, ikiwa na mito yake.

Kwenye mgahawa ulioko ndani ya hoteli, ambao una madirisha na milango mikuwa, kuna meza nyingi pamoja na viti vilivyofunikwa na karatasi nyeupe ambayo ina picha ya vipeepo, na kuna mtu aliyevaa shati nyeupe pamoja na suruali na koti jeusi.

Eneo la mapokezi ndani ya hoteli ambapo kumepanbwa na vitu tofauti kama vinyago vya kimasai, picha za ukutani, na kuna viti vya kukalia vyeusi vyenye mito mekundu, na meza iliyobeba maua, na rafu ndogo nyeusi iliyokuwa na vitabu.

Eneo la ndani la mgahawa uliopo hotelini ambapo kuna sofa kubwa la rangi ya njano pamoja na mito yake, meza na kiti kimoja kimoja na kuna idadi ndogo ya watu walioketi kwenye samani hizo, huku wakiwa wanakula chakula.

Eneo la biashara ambalo liko ndani ya jengo kumbwa lililoko sokoni wanapouza bidhaa mbalimbali za vyombo vya kupikia chakula kama vile tangawizi, vitunguu, swaumu, mdalasini, pilipili manga, karafuu na viungo vya pilau ambavyo viko kwenye makasha tofauti kama makopo, mifuko ya plastiki pamoja na visado.

Eneo la ndani la jengo lililoko sokoni, kuna maduka yanayouuza bidhaa mbalimbali za asali kama vile: magauni yenye rangi tofauti, na makapu yaliyofumwa; na vitu hivyo vimepangwa nje na ndani ya maduka hayo.

Mwanamke mmoja aliyevaa blauzi yenye rangi kijani na nyeupe ambaye ni mfanyabiashara mdogo mdogo sokoni akiwa anapanga bidhaa zake za nyanya kwenye meza ambazo zimepangwa kimakundi tofauti na kila moja ina karatasi yake nyeupe ambayo imeandikwa namba tofauti.

Kwenye mitaa ya sokoni kuna wafanyabiashara mbalimbali wakinapanga bidhaa zao kwa ajili kuwauzia wateja. Vitu hivyo ni kama vile: maparachichi, ndizi, karoti, nyanya, mboga mbalimbali za majani na vitunguu.

Eneo la sokoni ambapo kuna magenge mengi yanayouza vyakula vya aina mbalimbali. Mwanamke mmoja ameketi ndani ya sehemu yake ya biashara akiwa amezungukwa na bidhaa mbalimbali kama: vitunguu, nyanya, viazi mviringo na matango; huku akiwa amepakata beseni dogo lenye bidhaa nyingine.

Sehemu ya ndani ya duka linalojiuhusisha na uuzaji wa mazulia yenye: ukubwa, rangi na muundo wa aina tofauti; ambapo baadhi yamesimamishwa ukutani, huku mengine yamelazwa kwa chini na duka hili lipo sokoni.

Eneo la sokoni ambapo kuna magenge yanayouza matunda ya aina mbalimbali, kama vile; machungwa, mapapai, ndizi, maparachichi, matango na mananasi. Na kuna mwanaume mmoja amekaa kwenye eneo la biashara huku ameshika tama

Mitaa ya sokoni kuna duka dogo lenye ukuta mwekundu na mistari myeupe, ambapo wanauza bidhaa mbalimbali za umeme, kama vile, taa na feni, ambazo hutundikwa ukutani na kwa juu kuna maputo yenye rangi tofauti.

Kwenye mitaa ya sokoni kuna bidhaa mbalimbali za vyakula zinazouzwa, kama vile nafaka zilizopangwa kwenye magunia yaliyo wazi, na vingine vikiwa vimepangwa chini ya miamvuli na pia kuna wafanyabiashara mbalimbali wakiwa na wateja wao.

Eneo la sokoni ambapo wanauza bidhaa tofauti zilizotengenezwa na chuma, na vitu hivyo ni kama; majiko ya mkaa, tranka za shule zenye rangi ya bluu, masufuria, vikaangio vikubwa pamoja na majiko mapana ya kuchomea nyama.

Wanawake wawili ambao ni wafanyabiashara, wameketi chini ya mwamvuli. Huku mbele yao kuna bidhaa za nyanya zilizofungwa kimafungu ndani ya mifuko ya wavu, na nyingine zipo kwenye visado. Na nyuma yao kuna makreti makubwa yenye rangi nyekundu na njano, na eneo hilo lipo sokoni.

Wafanyabiashara wadogo wadogo, wakiwa wametandaza bidhaa zao juu ya viroba, vilivyo sakafuni kwenye eneo la soko na bidhaa hizo ni kama vitunguu maji, maboga, mahindi, mkungu wa ndizi na aina nyingine ya chakula.

Ndani ya jengo kubwa, kuna eneo la soko wanapouza bidhaa mbalimbali za asili, kama vile: nguo, mikoba, vikapu, mabakuli pamoja na urembo wa aina mbalimbali, na wateja wao wengi wana asili ya kigeni.

Kwenye mitaa ya sokoni kuna mwanamke mmoja amevaa nguo nyeusi na kimoli cha kijani na ameinama mbele ya genge lake lililojaa nyanya na huku ameshikilia mfuko wa nailoni akiwa anapakiza matunda hayo kwa ajili ya mteja wake.

Mfanyabiashara wa gengeni aliyevaa kimori chekundu na kasimama upande wa kushoto, anamkabidhi mteja wake fungu la mboga za majani huku akiwa kwenye eneo lake la biashara, na kuna bidhaa nyingine tofauti, kama: nyanya, matunda ya ndizi, pamoja na mboga mchanganyiko.

Makao makuu ya asasi ndogo ambayo yanayojihusisha na utoaji wa mikopo midogo midogo wafanga biashara na watu binafsi ambayo ipo ndani ya jengo lenye ukuta wa rangi ya bluu ambayo maandishi makubwa meupe pamoja na picha za watu wawili .

Majengo marefu ya ghorofa ambayo yako eneo la mjini, moja likiwa na ukuta wa rangi mweupe, na madirisha ya vioo pamoja na vibaraza vilivyojitokeza. Na kwa pembeni kuna nyumba nyingine za chini, pamoja na nguzo kubwa iliyobeba nyanya za umeme.

Eneo kubwa lenye majengo mengi ya ghorofa ambayo yana kuta za kufanana zenye rangi nyeupe, kaki, na kijivu; na yamejengwa kwa ajili ya makazi ya watu, na katikati kuna mengine yakiendelea na ujenzi.

Ghorofa kubwa lenye ukuta wenye rangi nyeupe na malai ambayo ina milango ya vioo na vibalaza vyake vimezungushiwa vyuma vyeusi, na kwa chini kuna geti kubwa lenye rangi ya kijivu, na pembeni yake kuna jengo dogo lenye ukuta mweupe na kijivu.

Eneo la makazi ya watu lenye majengo mengi ya ghorofa, huku baadhi yakiwa bado yanaendelea na ujenzi. Majengo hayo yana kuta zenye rangi tofauti kama nyeupe na kijivu, huku mengine yakiwa na paa za vigae, na eneo la mbele kuna nyasi fupi za kijani.

Pembeni ya barabara ya lami kuna majengo mengi ya ghorofa yenye rangi tofauti, kama kijivu na nyeupe na malai, yamezungushiwa uzio wenye mageti meupe na pia kuna nguzo nyingi za umeme.

Ndani ya moja ya maduka yaliyopo kwenye jengo kubwa ambao kuna ukuta wenye rangi ya zambarau na mistari meupe. Kuna bidhaa mbalimbali zinazouzwa, kama vile nguo na mikoba, vimepangwa kwenye rafu, nyingine kutundikwa. Na pia kuna mlinzi mmoja anakagua mkoba wa mteja

Eneo la ndani la moja ya maduka ambayo yapo ndani ya jengo kubwa, ambapo ndani yake kuna bidhaa mbalimbali za kiume zinazouzwa kama vile suti, suruali na mashati ambayo yametundikwa juu ya vyuma na mengine yamepangwa juu ya meza.

Kwenye Kona ya jengo iliyoko ndani ya duka kubwa Kuna bidhaa mbalimbali za urembo zinazouzwa kama vile hereni za mduara ambazio zimetundikwa juu ya vichuma , na juu ya ubao mweupe Kuna vipochi vidogo rangi nyeusi na kijivu ambavyo baadhi vina mzunguko wa mngao ngao pamoja na kofia kidogo kina rangi ya kijivu .

Bidhaa mbalimbali za urembo wa wanawake zimepangwa vizuri ndani ya moja ya maduka kwenye jengo kubwa na vitu hivyo ni kama; kofia, cheni, hereni, mawani ya jua, nguo pamoja na viatu vya kike.

Ndani ya moja ya maduka yaliyopo kwenye jengo kubwa ambao unaukuta wa njano, lenye mistari meupe kuna bidhaa mbalimbali zinazo uzwa kama vile: mikoba, masweta, fulana na suruali za watoto ambazo zimetundikwa kwenye vyuma.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa ambapo wanauza vyakula tofauti. Kuna rafu ya kioo ambayo ina bidhaa kama vitafunio vilivyopangwa, na nyuma yake kuna watenda kazi wakiendelea na shughuli yao, na kwa juu kuna bango kubwa jeusi likiwa na picha ya vyakula vinavyopatikana.

Ndani ya duka kubwa kuna rafu pana zimejaa bidhaa mbalimbali za vyakula kutoka makampuni tofauti na vitu hivyo ni kama vile: tambi za kupika, mafuta ya kupikia chakuka na tomato sosi.

Ndani ya duka kubwa kuna sehemu ambapo kuna rafu ndogo nyeupe iliyopangwa viatu vya aina mbali mbali vya jinsia ya kike na kiume, na vitu hivyo vipo kwenye punguzo ya asilimia hamsini na kwa pembeni kuna sehemu ndogo kukalia yenye rangi nyekundu.

Mwanamke aliyevaa fulana nyekundu, huku anavuta toroli la plasitki lililo na bidhaa, akiwa anapita katikati ya rafu mbili kubwa zenye rangi nyeusi, ambazo zinabeba bidhaa mbalimbali kutoka viwanda tofauti ndani ya duka kubwa.

Rafu ndefu ambayo iko ndani ya duka kubwa, ikiwa imepangwa bidhaa mbali mbali za vinywaji visivo na vilevi ambavyo viko ndani ya chupa za plastiki na ma boksi na bidhaa hizo ni kama soda, juisi na maji ya kunywa.

Ndani ya duka kubwa kuna rafu nyingi nyeusi, ambazo zimejazwa bidhaa za aina mbalimbali, kutoka makampuni tofauti. Na bidhaa hizi zipo ndani ya madumu pamoja na makopo, yenye ujazo tofauti, pamoja na rangi mchanganyiko.

Ndani ya duka kubwa ambapo kuna karatasi za matangazo zimebandikwa ukutani pamoja na rafu pana, na zenyewe zinajulikana za aina mbalimbali kutoka makampunu tofauti pia kuna watu ambao wanaendelea na shughuli za ununuaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani la jengo la duka kubwa ambapo kuna taa ndogo nyingi zilizotundikwa kwenye vyuma vyeusi, na kwa chini kuna meza, pamoja na rafu zilizobeba bidhaa za aina mbalimbali za vyakula kutoka makampuni tofauti.

Ndani ya duka kubwa, kuna rafu pana yenye rangi ya damu ya mzee, ambapo kuna bidhaa mbalimbali zimepangwa kutoka makampuni tofauti, vitu hivyo ni kama: maboksi yenye majani ya chai, na makopo yenye bidhaa za unga mfano wa chocolate na kahawa.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa ambapo wanauza vyakula tofauti, na kuna rafu maalumu inayobeba vitafunio vya aina mbalimbali kama keki, sambusa na maandazi na kwa juu kuna vingine vimefungashwa kwenye kikapu, pia kuna picha za ukutani kuonesha vyakula vinavopatikana.

Sehemu ndani ya duka kubwa, ambapo zimepangwa bidhaa tofauti kama matikiti ambayo mengine yameshakatwa, pamoja na mboga mboga za majani. Na kwa nyuma kuna rafu kubwa iliyojazwa bidhaa tofauti kutoka viwanda mbalimbali.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa ambapo kuna rafu pana, zilizojaa bidhaa za aina mbalimbali kwa ajili ya usafi zilizotengenezwa na makampuni tofauti. Vitu hivyo ni kama: sabuni za maji na unga, mifagio na hata vizoleo.

Ndani ya duka kubwa, kuna rafu ndefu zenye bidhaa mbalimbali kutoka makampuni tofauti, na pia kuna mwanamke mmoja aliyevaa koti la jinsi akiwa anasoma moja ya boksi la bidhaa, na mbele yake kuna toroli la kuwekea vitu.

Mwanamke mmoja aliyevaa blauzi nyekundu akiwa kati kati ya rafu kubwa ambazo zimejaa bidhaa za aina mbali mbali kutoka makampuni tofauti mbele ya duka kubwa na mikononi mwake amebeba kikapu kidogo kilichojaa bidhaa hizo .

Ndani ya duka kubwa, kuna sehemu ambapo kuna rafu ndogo nyeupe, zilizobeba viatu vya raba, vyenye rangi mchanganyiko kama nyeupe, zambarau, na nyeusi. Na kwa juu, kuna makaratasi ya matangazo.